Mtu huyu anaangalia somo kupitia kompyuta mpakato huku akijiandikia maelezo kwa kalamu mkononi. Mwalimu aliye kwenye skrini anaelezea maswala ya hisabati au fikiza kwa kutumia ubao wa kijani ulioandikwa kwa alama na nambari nyingi.

Kompyuta mbili za mezani zinaonyesha alama zinazohusiana na elimu. Kompyuta ya kushoto inaonyesha icon ya kofia ya mahafali juu ya ramani ya dunia ikidokeza elimu ya mtandaoni au ya kimataifa. Kompyuta ya kulia inaonyesha icon ya vitabu kilichofunguliwa ikuhusiana na kusoma au kujifunza.

Mtoto ameketi kwenye dawati akitazama skrini ya kompyuta mpakato huku akishika penseli. Anaonekana kushiriki katika mazungumzo ya video au kipindi cha kujifunza mtandaoni. Dawati limepambwa na taa ya mezani, mmea mdogo, vitabu vilivyopangwa na vifaa vya kuandika.

Watu wawili wameketi juu ya rundo la vitabu vikubwa, wakitumia kompyuta mpakato. Mandhari ni ya kuvutia na ya kisanii ikiwakilisha mazingira ya kujifunza au elimu ya kidijitali. Mtu mmoja amevaa shati ya manjano na suruali ya bluu. Mwingine amevaa shati nyekundu na suruali ya bluu. Vitabu vimechorwa kwa ukubwa mkubwa vikionyesha uzito wa maarifa au elimu.

Mtu ameketi mezani akishiriki darasa la mtandaoni au mkutano kupitia kompyuta mpakato. Anaandika kwa penseli kwenye karatasi, huenda ni maelezo ya darasani au majibu ya maswali. Skrini inaonyesha video yenye washiriki wanne, mmoja akiwa mwalimu anayeelekeza kwenye ubao wa chaki. Mimea midogo miwili ya kupamba viko mezani.

Skrini ya simu inaonesha nembo na jina la google classroom huku kompyuta ya nyuma ikiwa imefungua ukurasa wa huduma hiyo lakini haioneshi maudhui ya moja kwa moja. Nembo ya google classroom ina ubaop wa kijani wenye picha ya mtu mmoja mbele na wawili nyuma ikiwakilisha darasa la mtandaoni.

Mtoto huyu mwenye nywele za msokoto ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato huku akishika kalamu ishara ya kujifunza au kufanya kazi ya kitaluma. Maandari ya nyuma ina mimea uliofufia fanicha ya nyumbani ikiashiria mazingira tulivu ya kujifunzia au na kutafakari.

Hili ni tukio la darasa kupitia mtandao ameketi mezani akishiriki darasa la mtandaoni kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video yenye washiriki wanane wakiwemo mwalimu aliyesimama mbele ya ubao wa chaki akionekana kuelezea somo. Wanafunzi wengine katika madirisha ya video moja wao akitumia kompyuta mpakato.

Watoto hawa wameketi mezani katika mazingira ya kujifunza, huenda ni darasani au kwenye maktaba. Wamejikita katika kuangalia kompyuta mpakato ishara ya ushirikiano wa kielimu au kujifunza kwa kutumia teknolojia. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine na meza. Hali inayodokeza kikao cha pamoja cha kujifunza.

Watu wawili wameketi kwenye sofa, wakivalia headphones , wakitazama kompyuta ndogo. Mmoja amevaa shati la denim , mwingine shati ya mistari na kaptura. Huku wakiweka mkono kuelekea kompyuta, kana kwamba anaonyesha. Mazingira ni ya utulivu wa ndani, yakidokeza hali ya kujifunza, kuwasiliana au kushirikiana kwenye kazi ya pamoja.

Mtoto huyu ameketi mezani akiandika kwa kutumia penseli huku akitazama video ya mtu kwenye kompyuta kibao. Huenda ni mwalimu au mkufunzi. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao ambapo teknolojia hutumika kama daraja la elimu hasa katika nyakati za mabadiliko kama vile janga au maeneo zenye changamoto za miundo mbinu.

Mtu ameketi ndani ya treni yenye mandhari ya kisasa akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku amevaa headphones .Mkono mmoja umeelekezwa kwenye daftari labda akiandika mawazo au kuandaa kazi ya kitaaluma. Dirisha kubwa pande yake inaruhusu mwanga wa asili kuingia ikiwa nyuma ya mandhari ya nje isiyoonekana wazi.

Mikono miwili inashirikiana na kompyuta mpakato. Mkono mmoja unaelekeza kwenye skrini huku mwingine ukiwa juu ya kibodi ukidokeza kuwa mtu huyo anafundisha au anaeleza jambo fulani. Skrini imefunguliwa na inaonyesha maudhui fulani ingawa hayajawekwa wazi.

Mwanamke ameketi kwenye sofa la zambarau ndani ya chumba cha kukaa akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mviringo ya rangi nyeusi. Meza hiyo ina vitu kadhaa, kikombe, mshumaa, chupa ndogo yenye maua nyeupe na vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio.

Mtu huyu anashiriki katika mkutano wa video akiwa ameketi mezani. Skrini yake inaonyesha sura kadhaa za washiriki wengine ikionyesha muingiliano wa majadiliano ya pamoja au mawasiliano ya kikazi au kielimu.

Hivi ni vifaa vya kidijitali, kompyuta, simu na kompyuta kibao zikiwa na picha za kofia ya kuhitimu, vyeti na vitabu. Mkono unashikilia kitabu ulio wazi, ishara ya kusoma kwa bidii, huku ramani ya dunia ikiwa nyuma kama mfano wa elimu isiyo na mipaka. Kipengele kinaleta ujumbe wa ujifunzaji wa mtandao, maendeleo ya kiteknolojia na fursa za elimu duniani kwote.

Mtu ameketi kitini na komputa mpakato mikononi akiangalia video ya mtu anayetoa maelezo mbele ya ubao mweupe. Nyuma ya anayezungumza kuna rafu ya vitabu ikiashiria mazingira ya kielimu au mafunzo ya kitaalamu.

Vitufe vya kidijitali vinapamba anga ya juu ya kobodi ya kompyuta mpakato, vikieleza dhana ya ujifunzaji wa mtandaoni kwa njia nyingi. Alama ya kofia ya kuhitimu huwakilisha mafanikio ya kielimu ikifuatwa na maandishi ya ilani yanayoashiria mbinu za kisasa za kufundisha.

Mkono mmoja umeshika simu ya mkononi huku ikizungukwa na alama mbalimbali zinazoelea angani. Alama hizo zinawakilisha huduma za programu tofauti kama barua pepe, intaneti isiyotumia waya, hifadhi ya mtandaoni, muziki video, kufuli na mipangilio.

Mtu huyu anatumia kompyuta mpakato huku alama mbalimbali za kidijitali zikielea juu ya skrini. Alama hizo zinawakilisha dhana tofauti kama uchambuzi wa takwimu, hati ya maandishi, elimu, kioo cha kukuza ambayo ni utafiti, mtandao wa kimataifa na maarifa.

Watu kadhaa wenye jinsia ya kike wameketi mezani wanatumia vifaa vya kieletroniki kama kompyuta mpakato au kompyuta kibao wote wanaonekana kuwa katika shughuli ya kujifunza au kujadili.

Haya ni mazingira ya elimu ya kidigitali au kujifunza mtandaoni. Kuna takuimu mbili za katuni zinazojishugulisha na vifaa vya kompyuta. Takuimu moja upande wa kushoto ni mwalimu anayewasilisha kutoka kwa kompyuta ndogo. Takuimu nyingine upande wakulia ni mwanafunzi ameketi kwenye dawati na kompyuta ndogo mbele yake akisoma.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta akiinua mkono wake wa kulia. Anasalimia au kuaga mtu anayezungumza naye kupitia simu ya video. Mbele yake kuna kitabu ambacho kiko wazi. Anatabasamu usoni, amevaa shati ya rangi ya mchanganyiko.

Hili ni bango la kidijitali lenye kichwa digital education platform . Upande wa kushoto wa picha kuna maandishi machache ya mfano na muundo wa kompyuta au kifaa cha kidijitali. Upande wa kulia kuna mchoro inayoonyesha vitu vinavyohusiana na elimu na teknolojia kama vile kofia ya kuhitimu, kompyuta ya mkononi, vitabu na mti mdogo. Rangi zilizotumika ni bluu, nyeupe na kijivu.

Mwanamke na mwanaume wamekaa pamoja mezani na kompyuta zao ndogo wazi. Wanajishunglisha na kazi au mazungumzo yanayohusiana na yaliyoko kwenye skrini ya kompyuta. Mwanamke amevaa kadi ya kitambulisho shingoni. Nyuma yao kuna viti vingine vya ofisi na vituo vingine vya kazi.

Kundi la vijana wanne ambao ni wanafunzi wa shule wamesimama pamoja na kuangaliana. Wanashirikishana kitu kwenye simu ya mkononi. Wote wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wamebeba vitabu au mifuko. Msichana mmoja ameshika simu yake huku wengine wakimwangalia.

Mwanamke ameketi chini akitumia kompyuta yake ndogo. Amelalia ukuta huku mazingira ya nyuma yake yakionyesha nyumba za kijijini. Mwanamke huyu amevalia nguo za kitamaduni, anajishughulisha na kazi yake kwenye kompyuta.

Watu hawa wamekusanyika katika mazingira ya kikazi. Katika sehemu ya mbele kuna tarakilishi yenye maandishi kwenye skrini yanayosema successful procedure . Mandhari ya nyuma inaonyesha mchoro ya kidijitali.

Mwanamume ameketi akiwa na kompyuta mpakato, na kalamu mkononi, mbele yake kuna simu ya mkononi iliyowekwa kwenye tripod ikielekezwa kwake kana kwamba anarekodi. Nyuma kuna ubao mweupe wenye maandishi ya hesabu.

Mwanamke ameketi kwenye meza akifanya kazi na kompyuta ndogo. Amevaa shati la buluu la jeans na ana miwani. Ameshika kalamu mkononi akiandika kitu kwenye daftari. Uso wake una tabasamu ndogo na ametulia na kufurahia kitu anachofanya. Karibu naye kuna kikombe chenye rangi ya buluu.

Hapa kuna tarakilishi ya kibinafsi ambalo limewashwa, kando yake kuna simu ya mkononi na kikombe chekundu cha chai ya hudhurungi, na mbele yake kuna vitabu viwili, moja kilicho funguliwa na juu yake kuna miwani na penseli na kingine kimefungwa na juu yake kuna kalamu nyekundu.

Chumba kimepambwa kwa vitanda viwili venye fremu za chuma, kitanda cha upande wa kushoto ni cha mtu mmoja, kikiwa na godoro lenye muundo wa michoro na mto mwekundu. Upande wa kulia kuna kitanda cha ghorofa, kila sehemu ikiwa na godoro lenye muundo unaofanana na lile la kitanda cha mtu mmoja. Sehemu ya chini ya kitanda cha ghorofa ina mto wa rangi ya zambarau.

Hii ni mechi ya rugby . Ikichezwa kwenye uwanja wa nyasi, ikijaa nguvu kasi na ushirikiano wa timu. Timu moja imevaa jezi za kijani, na timu nyingine jezi za buluu nyepesi. Mchezaji wa kijani anashika mpira wa rugby huku akijaribu kutoroka mchezaji wa buluu anayemkaba.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda cha gorofa kilichopangwa kwa rangi angavu na mpangalio wa kuvutia. Gorofa ya juu ina godoro jekundu na mto. Gorofa ya chini ina godoro la bluu, mto wa bluu na blanketi yenye muundo wa bluu na nyeupe. Dirisha lipo upande wa kulia wa kitanda, limefunikwa na pazia za manjano. Chini ya dirisha kuna kabati ya kahawia yenye milango miwili na kitu cha bluu juu yake.

Kundi la watu wameketi mezani wakishiriki warsha au mafunzo ya kiteknolojia. Wameketi kwa mpangilio wa rasmi, kila mmoja akiwa ana kompyuta mpakato wakionekana kushirki kikamilifu. Mandhari hii ni ya chumba cha mafunzo chenye viti na meza zilizopangwa kwa ushirikiano.

Hili ni lango la jengo lililoandikwa Hall 9 na pia lina bado juu ya mlango inayosema Mboya hall .Mtu mmoja anaonekana akielekea ndani ya jengo hilo akiwa amebeba begi. Jengo lina gorofa kadhaa zenye madirisha na mlango wa kuingilia umechorwa rangi ya blue na una milango ya vioo. Gazi zinapanda kuelekea mlangoni zikiwa na reli pande zote mbili.

Hili ni eneo la nje la bwawa la kuogelea lililopangwa kwa uzuri. Kuna mabwawa mawili, moja ndogo mbele na lingine kubwa nyuma. Viti vya kupumzika vya rangi ya machungwa vimepangwa kwa mstari pembeni mwa mabwawa, vikitoa nafasi ya kupumzika baada ya kuogelea au kuota jua.

Hili ni bweni la wanafunzi lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio wa safu. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa kwa blanketi nyingi zikiwa na rangi ya kijani yenye muundo wa vichorochoro, huku zingine zikiwa na rangi nyekundu au waridi. Baadhi ya vitanda vina mito na madirisha yaliyopo pande zote mbili ya chumba huruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hii ni maabara ya kompyuta likiwa na safu kadhaa za meza zilizo na kompyuta za mezani. Dirisha zenye grill za chuma zinaruhusu mwanga wa asili huku taa za fluorescent juu ya dari zikiongeza mwangaza wa ndani. Hakuna watu waliopo lakini mpangilio wa meza unaonyesha kuwa chumba hiki hutumika kwa mafunzo ya pamoja.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au maonyesho ulioandaliwa kwa ustadi. Viti vya buluu na kijivu vimepangwa katika ngazi mbili za kuketi, huku sehemu ya juu ikifikika kupitia ngazi za pembeni. Dirisha kubwa hutoa mwangaza wa asili na milango kadhaa ya nyuma huonyesha maeneo ya kuingia na kutoka.

Kiti hiki kina muundo wa kisasa wa matumizi ya ukumbi wa mihadhara au sinema, kikiwa na mto wa buluu uliowekwa vizuri na mikono ya mbao. Sehemu ya kushikilia vitu au kuandikia. Trei ya kukunjwa imeunganishwa kwa upande wa kushoto ikionyesha matumizi ya kielimu au shughuli za kuandika.

Mchezaji wa mpira wa kikapu yuko angaani akishika mpira kwa mikoni miwili, amevaa jezi nyekundu na tukio linafanyika ndaani ya ukumbi wa kisasa wa mpira wa kikapu unaoangaziwa na dirisha kubwa na dari ndefu. Katika maandari ya nyuma kuna wachezaji wengine na koja wakitazama au wakijiandaa kushiriki ikiashiria mazoezi ya pamoja au mashindano.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala kilicho pangwa kwa mtindo wa kisasa na wa chini, kitanda kimoja chenye shuka yenye muundo wa michoro kiko upande moja huku dawati jeupe likiwa limewekwa pembeni na taa ya mezani ya buluu juu yake. Dirisha lina funguka kuelekea mandhari ya kijani nje liki ruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hili ni tukio la kusisimua katika mechi ya voliboli ambapo mchezaji aliyevalia sare ya kijani anaruka juu akijaribu kupiga mpira juu ya wavu huku mchezaji wa timu mpizani aliyevalia sare ya buluu akijaribu kuzuia mpira huo kwa kuruka na kunyoosha mkono wake juu. Mandhari ya nyuma ina mashabiki waliovaa mavazi mekundu wakifuatilia kwa makini tukio hilo la mchezo.

Hili ni darasa tupu lenye safu kadhaa za madawati na viti. Madawati yana sehemu ya juu nyeupe yakiwa yameunganishwa na viti vya bluu vilivyopangwa kwa mpangilio wa kawaida. Sakafu ya darasa ni ya vigae na kuta zake ni ya rangi ya benji. Hakuna maandishi ya kazi za nyumbani au maswali ya hisabati yanayoonekana.

Meza zenye umbo la mstateli zimetandazwa ndani ya darasa lenye rangi za kuvutia. Kila moja ikiwa na kiti cha plastiki cha rangi tofauti kama buluu, kijani na nyekundu. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa mabango ya kielimu yanayobeba taswira ya wanyama na vitu vya kujifunza.

Chumba cha ofisi kimejaa vikombe vingi vya ushindi vilivyopangwa juu ya meza ina kwenye rafu ,ishara ya mafanikio katika mshindano ya michezo hasa kandanda, mtu mmoja anashikilia mpira wa miguu akisimama karibu na mwenza wake ,wakionekana kufurahia mazingira ya mafanikio.

Hii ni maktaba au eneo la kujisomea. Mandhari inaonyesha rafu zilizojaa vitabu na watu wawili wameketi mezani wakiangaliana. Wanaelekea kusoma au kujadiliana kwa makini.

Chumba cha bweni kina vitanda vya ghorofa vyenye godoro za kijani na mito yenye mapambo ya maua. Hali inayovutia kwa machoni mwa mkazi wa shule. Vitanda viwili vinaonekana; kila kimoja kikiwa na nafasi ya juu na ya chini. Mazingira ya ndani yanadhihirisha utulivu wa maisha ya shule ya wasichana ikiwa ni sehemu ya malazi ya wanafunzi wa shule ya upili ya St George's Girls.

Mito miwili yenye mistari ya mlalo ya rangi tofauti imetandikwa juu ya kitanda chenye shuka nyeupe. Sehemu ya nyuma ina ubao wa kichwa wa mbao na taa pamoja na dirisha lenye mapazia meupe vinaonekana pembeni. Mandhari hii inaonyesha utulivu wa chumba cha kulala kilichopangwa kwa mpangilio wa kawaida na wa kuvutia.

Chumba kilichoandaliwa kwa matumizi ya wanafunzi kina vitanda vya ghorofa viwili kila kimoja kikiwa na sehemu ya juu na chini. Kila sehemu ya juu imekaliwa na mtu mmoja wakionekana kupumzika au kushiriki mazungumzo ya faragha.

Hii ni sehemu ya ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vilivyo pangwa kwenye rafu kwa mpangilio wa safu kuna meza na viti kadhaa ambavyo watu wameketi wakisoma au kujifunza dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili likifanya mazingira yawe angafu na tulifu kiti cha rangi ya chungwa kiko mbele kikiongesa mfuto wa rangi kwenye manthari hiyo

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichofunikwa na shuka ya rangi ya kahawia. Kichwani mwa kitanda kuna ubao wa kichwa wenye muundo wa kipekee wa chuma. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaochezwa nje. Wachezaji wawili waliovaa sare za manjano wanaonekana uwanjani. Mmoja akiwa na mpira mkononi na anaonekana kuwa katika harakati za kufunga na mwingine akiwa nyuma kidogo.

Hiki ni chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na kenye mwanga. Kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe safi. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba. Hakuna vitu vingi vilivyo juu ya kitanda au kwenye sakafu.

Katika chumba hiki watu wameketi kwenye viti vya rangi ya samawati na kuna meza za mbao na skirini kubwa inayoonyesha maandishi mbele yao. Sakafuni zulia jekundu limewekwa katikati ya chumba.

Wachezaji wawili wa kandanda wako uwanjani wakishindana kwa nguvu, mmoja anamkaba mpinzani wake ili kumwangusha nyuma yao watazamaji wamesimama wakitazama mvutano wao.

Katika chumba hiki kuna matarakilishi yaliyopangwa kwa safu, kugawanywa kwa vipande na kuwekwa viti. Picha ziko ukutani na madirisha yana mazulia mekundu.

Mtu ameketi kwenye kochi jeupe ndani ya maktaba akisoma kitabu kwa utulivu. Amevaa shati ya blue suruwali nyeusi na viatu vyeusi vyenye soli nyeupe. Rafu za mbao zenye vitabu vingi ziko pande zote za chumba. Sakafu ni ya mbao nyepesi ikiogeza mwangaza na utulivu.

Wanafunzi wamevaa sare za shule na wamesimama katika eneo la kijani nje ya jengo lenye paa nyekundu, wamezunguka mtu amabaye anaonekana kuwapa maelekezo au mafunzo kila mmoja ameshika mmea mdogo wakijiadaa kupanda miti katika mashimo madogo madogo yaliyo chimbwa ardhini.

Kundi la watu limejipanga mstari wakijihudumia kwenye meza ya chakula kilichotandazwa kwa mtindo wa bufee. Kila mtu ana sahani mkononi. Anajichukulia kutoka kwa vyombo vya chuma vilivyojaa vyakula mbalimbali kama mboga za majani, vyakula vilivyokaangwa na mapishi mengine ya moto.

Kundi la watu wanne wameketi mezani wakishiriki shughuli inayohusisha mikono. Huenda ni mafunzo ya vitendo, michezo ya kujifunza au mazungumzo ya kikundi. Wameketi kwenye viti vyekundu wakiwa wawili wawili wakishirikiana. Mezani kuna daftari, vyakula na vifaa vingine vya kujifunzia au kujadili.

Mtoto amesimama juu ya zulia lililotandazwa kwenye nyasi. Zulia hilo limeundwa kwa vipande vya vitambaa sifungo na vifaa vingine vyenye muundo na rangi tofauti. Suruali nyekundu alilovaa linajitokeza kati ya rangi za zulia na mazingira haya yanaonyesha shughuli za kukuza hisia za mguso kupitia maumbo na miundo mbalimbali.

Watu wawili wanashiriki kwenye shughuli ya kujifunza au kazi ya nyumbani. Mwanafunzi wa mbele anatumia kompyuta mpakato na kuvaa headphones huenda anaskiliza darasa la mtandaoni au video ya mafunzo. Mtu wa nyuma amesimama akitazama skrini labda ni mzazi, mlezi au mwalimu anayetoa msaada.

Watoto wadogo wameketi sakafuni wakiwa darasani wakiwa wamepangwa kwa mstari. Baadhi yao wameinua mikono. Mazingira yamepambwa kwa rangi angavu viti vya rangi, mabango na vifaa vya kujifunzia ukutani. Mtu mzima anaonekana kwa sehemu ya mbele akiongoza shughuli au somo. Watoto wanaonekana kushiriki kwa makini na furaha.

Watu wawili wanashiriki katika shughuli ya mwili au mafunzo ya vitendo katika mazingira ya ndani. Mtu wa mbele ameinua mkono moja juu na mwingine pembeni huenda ni sehemu ya mazoezi ya mwili, sanaa ya maonesho au mafunzo ya kujiamini. Mtu wa pili amesimama nyuma akionekana kutoa maelekezo au msaada, labda ni mwalimu au mkufunzi . Mtu wa tatu amesimama pembeni akitazama kwa makini huenda ni mwanafunzi au mshiriki anayejifunza.

Kundi la watu wako jikoni wakishiriki katika shughuli ya kupika kwa pamoja. Wamevaa aproni wakiwa ndani ya darasa la upishi au maandalizi ya chakula cha pamoja. Kuna vyakula mezani ambazo ni mboga mboga kama vile pilipili hoho, nyanya na tango. Mtu mmoja anakatakata tango, wengine wanajiandaa na viungo tofauti.

Mtu huyu mwenye ulemavu wa miguu ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu katikati ya jengo lenye mandhari ya vitabu na maadili tulivu huenda ni maktaba au duka la vitabu. Kwa upande wa kushoto kuna safu za vitabu na upande wa kulia reli ya kioo ikiashiria eneo lililo wazi na lenye ghorofa zaidi ya moja.

Hili ni darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye dawati wakiwa wanashiriki shughuli ya kujifunza kwa kutumia ishara ya mikono. Huenda ni somo la lugha ya ishara ya mikono au mafunzo ya mawasiliano jumuishi. Mwanafunzi aliyevalia shati ya mistari ya bluu na nyeupe anaonekana akifanya ishara huku mwalimu au mtu mzima aliye karibu naye anaonekana akishiriki.

Kijana mdogo yuko kwenye kiti cha magurudumu akiwa na mavazi ya kijivu na kifaa cha usalama kilichofungwa kwenye kiti hicho. Pembeni yake, mtu mwingine ameketi huku akishika kitabu na kuonekana akisoma kwa sauti au kushirikiana naye. Mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa vitu vya kuchezea vya rangi mbali mbali, ikiashiria eneo hilo ni darasa, chumba cha mchezo au kituo cha msaada wa watoto.

Watu wawili wameketi juu ya kifaa cha michezo ya watoto wakizungumza kwa lugha ya ishara. Mandhari ya nyuma ina uoto wa kijani pamoja na kifaa cha mviringo chenye rangi nyekundu na njano. Taswira hii inadhihirisha umuhimu wa mawasiliano yasiyotegemea sauti hasa kwa wanaotumia lugha ya ishara katika hali ya urafiki.

Watu wawili wanawasiliana kwa ishara za mikono, mmoja akiwa amevaa shati la kijani na mwingine ni mtoto anayejibu kwa ishara pia. Meza ndogo imetenganisha nafasi yao, ikiwa na mmea mdogo wa cactus iliyopandwa kwenye chungu. Kuta wa nyuma umechorwa kwa miundo ya kijiometri na taa za joto zinatoa mwangaza wa kupendeza.

Mtoto ameketi pamoja na mtu mzima kwenye meza ya kijani wakishugulika na vipande vya mbao vyenye rangi mbalimbali. Mtoto amevaa shati la miraba na anaonekana kuwa makini katika kupanga vipande hivyo, huku mtu mzima amevalia shati ya buluu akimwelezea kwa utulivu.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anatabasamu kwa furaha na ananyoosha mkono wake akisalimia mtu ambaye anamwona katika kamera ya kompyuta . Ana nywele nyeusi ndefu ambazo zimefungwa na amevaa shati yenye rangi ya nyekundu. Nyuma yake kuna dirisha.

Huu ni ukumbi wa mihadhara wenye viti vya rangi nyekundu ambapo watu kadhaa wameketi wakisikiliza. Mtu mmoja amesimama mbele akionekana kutoa hotuba akitumia ishara za mikono kuwasiliana.

Wanawake wawili wanafanya shughuli fulani ya ubunifu. Mwanamke mmoja ambaye ni mzee zaidi anatabasamu usoni na ameshika kijiti chenye rangi. Mwanamke mwingine ambaye ana ugonjwa wa down syndrome pia anatabasamu na anaonekana kujishughulisha na kazi iliyo mbele yao.

Wanafunzi wawili, wa kike na wa kiume, wamekaa juu ya madawati wakiangaliana. Wanafunzi wa kiume anazungumza na wa kike akitumia lugha ya ishara. Kando yao kuna ubao ulio na maandishi.

Mwanamke huyu mwenye mahitaji spesheli aliyekaa katika kiti cha magurudumu yuko darasani akisoma kwa kutumia tarakilishi. Kando ya tarakilishi yake kuna kitabu kilicho wazi.

Mwanamume huyu kipofu anatumia tarakilishi kusikiza na kusoma kutoka kwenye kitabu spesheli ya vipofu, katika chumba alicho kaa, kuna tarakilishi zingine na pia vitabu vingine.